Eneo ambalo mwanafunzi amesimama katikati akiweza kutoa maarifa kwa watu wazima waliokaa katika kundi, wakiweza kupokea maarifa na elimu kupitia mwanafunzi huyo.

Eneo la shule, ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kufurahisha watoto wadogo wanaosoma. Eneo hili limepambwa kwa benbea tofauti tofauti, ambapo mtoto anaweza kufurahia na wenzake wakiwa shuleni hapo.

Baadhi ya wanafunzi wakiendelea na shughuli zao. Wanafunzi hawa wawili wakiume, mmoja amevaa jezi namba moja, mwingine amevalia sweta na kofia wakiwa wamekaa kwenye madawati yenye rangi samawati, wakiendelea na shughuli zao za elimu.

Chumba maalumu chenye ubao mweupe, kikiambatana na vifaa mbalimbali vya elektroniki kama vile; kompyuta ndani yake wakiwepo wanafunzi pamoja na mwalimu, ambao wanafunzi hawa wamevalia makoti ya rangi ya bluu wakifanya mafunzo ya ufundi stadi.